Watu kadhaa wakiwemo wahudumu wa afya na rajaa katika eneo linaloonekana kuwa kituo cha chanzo au kliniki. Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na koti jeupe anaonekana akimpatia mtu chanjo.

Huyu ni mtu akiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma kinachoonekana kuwa sehemu ya kuzuia kuenea kwa magonjwa kama vile Korona. Kuna mtu mwingine amesimama karibu . Kituo hicho kina chupa ya sabuni au sanitizer na bomba la maji.

Huu ni kitanda chenye chandarua cha mbu , labda kikiwa nje au katika eneo la wazi . Kuna watu wanaoonekana kuzunguka kitanda hicho. Kulingana na taarifa iliyopatikana, picha hii inaweza kuwa inahusiana na kampeni ya usambazaji wa vyandarua nchini.

HIli ni mkono wa mtu unaounganishwa na kifaa kinachoonekana kama dropu ya matibabu au kifaa cha kuchangia damu. Mtu huyu ameketi na kifaa hicho kimeunganishwa kwenye mkono wake labda kwa ajili ya kupokea maji au dawa au kuchangia damu.

Huyu ni mtaalamu wa afya labda daktari au muuguzi akiwa amevaa mavazi kamili ya kujikinga ndani ya chumaba kinachoonekana kuwa cha wagonjwa maututi au wadi wa hospitali, kuna kifaa cha matibabu na kitanda cha magonjwa inaonekana nyuma yake.

Huu ni kliniki ya simu ya Beyond Zero . Inaonekana kuwa ni kliniki inayotembea , labda inatumika kutoa huduma za afya kama inavyoonekana kutoka kwa nembo ya msalaba wa bluu na maandishi ya beyond zero kwa upande wa gari.

Hili ni gari ya kliniki ya rununu. Gari hii ni jeupe na lina madirisha ya bluu, kwenye upande wa gari kuna maandishi inayosomeka Beyond Zero pia kuna picha inayoonyesha mtu mzima akimshikilia mtoto, ikionyesha huduma za afya.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa amevaa shanga za kitamaduni za Maasai au Samburu na mwingine amevaa barakoa na shati jeupe lenye maua. Wanaonekana wamekaa nje, labda wakijifunza au wakijadili jambo.

Huu ni gari ya kliniki ya meno inayotembea. Inaonekana kuwa ya huduma za Astre Dental, iliyoko katika eneo la wazi lenye nyasi na miti. Anga ni wazi na ina mawingu machache.

Huu ni kliniki ya asili, kuna gari jeupe la aina ya Land Cruiser ikivuta trela kubwa. Trela hii limeandikwa mobile clinic kwa herufi kubwa na inaonekana kuwa na madirisha na milango ikionyesha ni kituo cha matibabu kinacho hamishika.

Huyu ni mtu akifanyiwa matibabu ya meno pengine kusafisha au kung'arisha meno na daktari wa meno aliyevaa glovu za bluu akitumia kifaa cha meno. KIfaa kinatumika kwenye meno kuashiria utaratibu wa meno unaofanywa.

Huyu ni mtu , labda daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akiwa ameshika mfano wa meno na mswaki akionyesha jinsi ya kusafisha meno. Mtu huyo amevaa koti jeupe la maabara na glovu za bluu akishikilia mfano wa meno kwa mkono mmoja na mswaki kwa mwingine.

Huu ni utaratibu au usafishaji wa meno au ungarishi wa meno unaofanywa na daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa. Chombo cha meno kinashikwa na glovu ya buluu kikielekezwa kwenye uso wa chini.

Huyu ni daktari wa meno akimchunguza mgonjwa wake. Daktari aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa anaonekana akichunguza meno ya mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno.

Hizi ni meno ya sili ya mtu ambaye anaonekana kuwa na rangi ya kawaida, mengine yakiwa na madoadoa au yasiyo meupe sana. Inaonyesha meno yale yale baada ya matibabu. Meno yanaonekana meupe na angavu zaidi na kuna tutu ya buluu kwenye fizi ambayo inaweza kuwa gel ya kukinga inayotumika wakati wa mchakato wa kung'arisha meno.

Hii ni kinywa wazi au mtu huku daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya meno akitumia kioo kidogo cha meno kukagua meno na ufizi. Kioo hicho kinaonekana ndani ya kinywa yakionyesha sehemu ya meno ya juu na ya chini.

Huu ni mkono uliovaa glavu ya bluu, ikishikilia zana za meno. Mkono umevaa glavu ya bluu, isiyo na poda, ikionyesha usafi, na utaalamu katika mazingira ya kimatibabu. Mkononi kuna zana tatu, za meno, ambazo kwa kawaida, hutumiwa na madaktari wa meno wakati wa uchunguzi, au matibabu ya meno.

Mtu anatumia kijiti cha kusafisha meno kusafisha meno yake, hii ni njia mbada ya kusafisha meno hasaa katika maeneo ambako dawa za meno na miswaki ya kisasa ni ghali au hazipatikani kwa urahisi.

Huu ni hali ya meno kabla ya matibabu, ambapo kunaonekana pengo au meno yaliyoharibika. Inaonyesha matokeo baada ya matibabu, ambapo meno yamebadilishwa au kurekebishwa, yakionekana kamili na nadhifu zaidi.

Hawa ni kundi la watu wamesimama karibu na lori au kontena kubwa lenye bango. Bango hilo linasomeka WF- AID Kenya Emergency. Watu kadhaa wamejikusanyika karibu na lori hilo na kuna mifuko kahdaa ya vitu vilivyowekwa chini karibu nao, ikionyesha usambazaji wa misaada.

Hii ni gari ya kubeba wagonjwa ya huduma za dharura za matibabu. Gari hili ni jeupe na lina michoro ya rangi nyekundu na nyeusi, pembeni ikiwa na nembo ya msalaba mwekundu na maneno ya emergency medical services .

Hawa ni wazima moto wawili wakiwa wanakimbia huku wakibeba machela kwenye eneo lenye maji, labda baada ya kuzima moto au tukio la dharura au mazoezi katika kujiandaa.

Huu ni eneo lililoharibiwa vibaya ikionekana kama matokeo ya janga la ajali, labda moto miundo iliyoharibika inayofanana na makaazi ya muda au vibanda inaonekana katikati ya picha. Kuna watu kadhaa wamesimama au kukaa katikati ya vifuzi na uharibifu. Mbele upande wa kulia mtu mmoja ameketi chini.

Huu ni barabara iliyojaa maji kutokana na mfuriko. Watu wanatembea kwenye maji hayo na kuna pikipiki ya magurudumu, matatu na lori zikipata kwenye maji. Mtu mmoja anaonekana amevaa sare inayofanana na wazimamoto au uokoaji akisimama katikati ya maji.

Hili ni eneo lililokumbwa na maafa pengine kutokana na mafuriko au maporomoko wa ardhi. Majengo yameharibika na yamebomoka huku vifusi vikiwa vimetawanyika kila mahali. Kuna kundi la watu liliokusanyika eneo hilo wengine wakiwa wamevaa fulana za kuokoa maisha.

Hii ni gari nyeupe, linaloonekana kuwa Toyota Land Cruiser, likiwalimeegeshwa mbele ya jengo. Juu ya gari, kuna bendera nyeupe, yenye alama nyekundu ya msalapa mwekundu. Gari hili, linapaa la kubebea mzigo na matairi ya ziada yakiwa yamefungwa juu.

Huyu ni mzima moto ambaye amevaa sare kamili ya ulinzi, ikiwemo kofia ngumu ya njano, koti na suruali maalum, na buti. Amesimama mbele ya lori jekundu la zimamoto, ambalo linaoekana kuwa tayari kwa oparesheni.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa kwenye boti mbili zinazoelea majini labda mto au ziwa. Watu hao wanaonekana kuwa wanashughulika na mzigo au vifaa vinavyo wekwa kwenye boti na baadhi yao wamevaa barakoa.

Hawa ni watu wawili waliovalia suti za kujikinga wakisimama karibu na kitanda cha wagonjwa kinachobeba kitu kilichofunikwa labda mwili au kitu kingine. Nje katika eneo la wazi, watu hao wanaonekana kuwa katika mazingira yanayohitaji tahadhari maalum.

Huu ni eneo la wazi lenye mimea iliyokauka au iliyokomaa, pengine nyasi au vichaka vidogo chini ya anga la bluu lililofifia. Kwa umbali kuna mistari ya miti au misitu inayoashiria kingo wa eneo hilo wazi.

Huyu ni mtu anaonekana kuwa mwanafunzi kuwa amevalia sare za shule, akinawa mikono kwenye kituo cha kunawa mikono. Kituo hicho kina beseni la kijani na chupa ya sabuni na kuna mfuko wa karatasi chini.

Huu ni chumba kinachoonekana kama cha X-ray au picha za matibabu. Ndani ya chumba hicho, kuna mtu aliyesimama upande wa kushoto na mashine ya X-ray yenye meza upande wa kulia.

Haya ni vifaa vya hospitalini au kituo cha matibabu. Inaonekana kuwa ni vitanda vya wagonjwa na vifaa vingine vya kimatibabu. Kuna bango zinazoonyesha kwa umbali.

Huu ni chumba cha upasuaji ambnapo kuna wataalamu wa afya labda daktari au wauguzi wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya blue . Kuna taa za upasuaji na skrini ya kufuatilia.

Huu ni mlango wa chumba cha pipa ya viungo, inaonekana na juu yake imebandikwa, physiotherapy, na, room twelve. Mlango huu unaonekana kufunguliwa kidogo ikionyesha sehemu ya ndani ya chumba hicho yenye kuta za bluu na vifaa vichache.

Huu ni gari maalum inalotumika kama kliniki ya asili, gari hili limeundwa kutoa huduma za afya katika maeneo mbalimbali hasaa yale yaliyo mbali au magumu kufikiwa.

Huu ni ukumbi au eneo la kusubiri labda katika kituo cha matibabu au taasisi .Kuna viti vichache au kitanda cha uchunguzi kati kati na mabango au picha zinazotundikwa ukutani. Ukutani unaonekana kuwa na rangi nyepesi na sakafu inaonekana kuwa safi na inang'aa.

Huu ni chumba chenye mlango wazi unaoelekea kwenye chumba kingne ndani ya chumba cha pili kuna vifaa vinavyoonekana kama maabara ua kliniki, ikiwemo meza na labda sinki, upande wa kulia sehemu ya mtu mwenye nywele zilizo sukwa rasta inaonekana.

Hili ni chumba za hospitali chenye kitanda cha mgonjwa na vifaa vya kimatibabu. Tunaweza kuona sehemu ya kitanda kilichofunikwa na shuka sa rangi ya blue na kijani. Na juu yake kuna muundo wa chuma unaotumika kusaidia mgonjwa.

Huyu ni mtu ameketi kwenye dawati akiandika au akifanya kazi na karatasi mbali mbali. Kuna komputa au kifaa chenye skrini nyeusi upande wa kushoto. Na pia kuna vitu vingine vinavyo tawanyika mezani kama vile karatasi za manjano na za bluu.

Huu ni jumba au sehemu ya kuhifadhi vitu, ikiwa na masanduku yenye vitu ndani. Chupa nyeupe na vitu viwili vinavyofanana na popo au fimbo ndefu, kimoja cheusi na kingine chekundu, vikiwa vimesimama chini.

Huu ni chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa, kuna stendi ya chuma inayotumika kuninginisha chupa yadropu au dawa zinazotolewa kwa mgonjwa kupitia mshiba ya damu.

Huyu ni mtu amelala kitandani hospitalini akiwa na vifaa vya kimatibabu vinavyounganishwa mwilini, labda akipokea matibabu kama vile dialisis au matibabu mengine yanayohitaji vifaa maalum. Mtu huyu anaonekana amefunikwa kwa shuka nyeupe na amevaa nguo za bluu za hospitali.

Huu ni chumba cha meno au kliniki ya meno. Inaonyesha kiti cha daktari wa meno chenye vifaa vya kisasa vya kutibu meno. Taa ya meno na skrini za kuonyesha picha za data inaonekana kama mahali safi na kilichoandaliwa kwa matibabu ya meno.

Huu ni ofisi au chumba chenye dawati la mbao. Juu ya dawati kuna kompyuta, chupa za maji au dawa na vifaa vingine vya ofisi au matibabu. Ukuta una rangi ya kijani kibichi na kuna kitu kinachofanana na fremu au bango ndogo ukutani.

Huu ni bango linalohusu afya ya akili na siku ya afya ya akili duniani. Linaonyesha siku kumi zimesalia ikimaanisha kuelekea kwa siku ya afya ya akili duniani. Je unajua maana ya siku ya afya ya akili duniani? Linaalika watu tuzungumze kuhusu hilo.

Hawa ni watoto wawili, mmoja mkubwa na mwingine mdogo. Wakiwa wamesimama juu ya rundo la taka na kuangalia mji uliojaa makazi duni. Nyuma yao kuna mazingira ya makazi yaliyojaa nyumba zilizojengwa kwa karibu.

Huyu ni mtoto au mtu anayeonekana amelala chali na ana bendeji nyeupe kichwani. Mkono wake wa kushoto imefungwa bendeji au kitambaa cheupe. Mtu huyu amelala juu ya blanketi au kitambaa chenye michoro ya bluu na nyekundu. Nyuma kuna muundo unaofanana na kitanda ya hospitali au sehemu ya matibabu.

Hawa ni watoto kadhaa wanaonekana wakichunguza kitabu pamoja. Wamekusanyika karibu na kitabu hicho, wakionyesha udadisi na umakini katika kile wanachokiona. Picha inaonyesha mazingira ya kujifunza au kugundua kitu kipya cha pamoja.

Mikono ya mtu mzima ikimshika mtoto mchanga, labda akimvalisha nguo au kumtunza au kumtibu. Mandhari ya nyuma inaonyesha vitanda vya hospitali, kuashiria ni mandhari ya hospitali.

Huu ni kituo cha kunawa mikono chenye chapa ya green . Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakitumia kituo hicho kunawa mikono yao, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Kituo hicho kinaonekana kuwa na mfumo wa maji na sabuni.

Hili ni mkono kwa sabuni chini ya bomba la maji ,na maji yanatoka kwenye bomba na kusanywa kwenye ndoo iliyo chini. Huu unaashiria usafi katika jamii.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa ndani ya duka au sehemu ya kutoa huduma na mwingine akijaza vyombo vya maji kutoka kwenye bomba . Wote wawili wamevaa barakoa . Inaonekana kama sehemu ya kuchotea maji au duka ndogo la bidhaa.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa na maumivu au usumbufu kwenye goti lake. Mtu huyu meinama kidogo na mikono yake imeshika goti moja, ishara ya maumivu au usaidizi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nje, labda barabara au kwenye njia.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye anaonekana kuwa Kobe, akiwa amejionyesha au labda akipata matibabu ya jeraha uwanjani akiwa amevaa jezi ya zambarau na dhahabu.

Huu ni mimea wenye majani mabichi na matunda labda aina ya mboga au tunda ukiwa umepandwa ardhini. Nyuma ya mimea kuna usio wa mbao na mimea mengine yakionyesha mazingira ya asili au bustani.

Huu ni rundo la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani zikiwa zimetundikwa kwenye mimea unaonfanana na mgomba .Majani mengine yaliyokauka yanaonekana karibu na ndizi hiyo.

Huu ni mazigira ya asili yenye mimea mingi. Majani yanaonekana kufunikwa na safu nyeupe, ambayo inaweza kuwa theluji, barafu au hata umande mzito kutokana na baraidi. Kuwepo kwa theluji au barafu, kunaashiria hali ya hewa ya baridi.

Hili ni mimea wa ndizi inaonyesha mkungi wa ndizi mbichi kijani zikiwa bado kwenye mimea, na pia kuna ua la ndizi ikininginia chini, mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingine ya kijani kibichi.

Hili ni eneo lililojaa mimea likionekana kama bustani au shamba lenye mimea mingi, mimea hio inaonekana kua na majani mengi na baadhi yanaonekana maarufu kuliko mengine, nyuma ya mimea kunawezakua na muundo fulani wa mbao au jengo.

Hili ni mimea inayotumika kama dawa ya kiasili. Mimea huyu hudumu ingawa species zingine zinaweza kuwa za mwaka mmoja au vijaka vidogo. Baadhi ya species hizi zina shina zenye maji au mizizi yenye uvimbe. Majani yake mara nyingi huwa na harufu nzuri na yametumika kwa matumizi mbalimbali ya kitamaduni.